Duka hili la mavazi linauza nguo za kina dada. Kuna aina mbalimbali za nguo. Milango ya hili duka limetengenezwa kwa kutumia vioo ili kuwezesha mtu kuona vitu ambavyo vinauzwa ndani. Nguo hizi zinauzwa kwa punguzo ya asilimia thelathini.

Gari hili lililo na rangi ya kijivu, lina nambari ya usajili ambayo ni KDC 809P. Nyuma yake kuna gari lingine ndogo. Pia kuna duka ya viatu ya Bata, kuna banki na duka ya Safaricom.